Muonekano wa nje wa benki inayoitwa ikwiti, ambapo ndani wamesimama wateja na wahudumu wameketi nyuma ya madawati wakiendelea kuzungumza na kuelewa kile ambacho wateja wamekifuata na hatimaye kuwapatia ufumbuzi.

Wanaume na wanawake ambao ni viongozi wa benki mbalimbali ambazo ni washirika, wamesimama imara baada ya kikao kizito cha siku nzima, ambacho kimekuwa na matokeo na mafanikio makubwa.

Moja ya eneo la benki ambapo zinapatikana huduma za kifedha, kama vile kutoa kwa kutumia kadi ambayo mkulima anakuwa anaimiliki yeye mwenyewe.

Eneo ambalo linauzwa vinywaji baa juu ya meza zimewekwa tofautitofauti ambavyo ni pombe kali, vifungashio vyake na muonekano mpaka rangi hazifanani, huku maandishi yakielezea kiasi cha ulevi kilichopo ndani yake na siku ambayo vinaisha matumizi.

Ndani ya baa mezani pamejazwa vinywaji vingi ambavyo ni pombe kali zinazouzwa kwa wateja wote wanaoingia. Ukubwa mwonekano na vifungashio tofauti huku maandishi yakielezea namna ya kutumia na umri sahihi pamoja na siku zitakapoisha muda wake.

Mwanamume mtanashati kijana mwenye nguvu akiwa ndani ya baa, akiendelea na shughuli zake za kila siku za kuuza vinywaji vilivyojaa kwa rangi, ukubwa na muonekano tofautitofauti, huku vifungashio vyake vikiwa na maelekezo ya namna ya kutumia, na kiasi cha ulevi kilichopo ndani.

Ndani ya baa kukiwa kumefurika watu wengi wanaume kwa wanawake, huku mapambo yaliyowekwa juu na taa nyingi zenye rangi tofautitofauti zikifanya mandhari yawe na rangi ya kuvutia.

Duka ambalo linauza magari tofauti tofauti kama yale ya mizigo na ya kutembelea. Muuzaji ameketi baada ya siku nzito yenye uchovu mwingi, huku akiendelea kunywa maji ya baridi kujiburudisha.

Ndani ya duka ambalo linauza magari sasa yameingiazwa mapya ambayo ni toleo la kisasa kabisa, yameegeshwa vizuri yenye rangi na muonekano wakuvutia kwa kila anaye yatazama.

Ndani ya duka linalouza magari, yameletwa mapya ya toleo la kisasa kabisa, rangi nzuri inayong'aa na inayomvutia kila mteja anayetaka kununua moja kwa moja au kukodisha na baadaye kulirejesha.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali haswa zinazotokana na maziwa ya ng'ombe au ya mbuzi, limefunguliwa na tayari mwanaume amefika na kusimama dirishani, akisubiria kupokea kile ambacho amekiagiza.

Mwanaume mjasiriamali mdogo ambaye hufanya biashara ya kuuza bidhaa mbalimbali hasa zinazotokana na maziwa, amevalia koti lake jeupe tayari kwa kazi, huku amesimama kando ya jokofu ambalo hulitumia kuzihifadhi.

Muonekano wa nje wa duka ambalo linauza bidhaa mbalimbali; zikiwa ni pamoja na zinazotokana na maziwa, dirishani wamesimama wanaume wawili wakisubiri huduma, na nje wengine wameketi na baadhi wanaendelea na shughuli zao za kila siku.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali za maziwa ambalo lipo pembezoni kabisa mwa mji, wateja wamefika na kusimama kwenye mstari wakiwasubiria wenzao ambao waliowahi wapate huduma na kuwapisha.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa limefunguliwa, muuzaji akiwa amesafisha vyombo vyake kwa maji yaliyo safi na salama kwa kutumia sabuni. Ili kuhakikisha vijidudu vinavosababisha magonjwa ya kuambukiza, havijifichi ndani yake na kuleta hatari kwa watumiaji.

Jokofu lenye mlango mmoja limesimamishwa ndani ya chumba, huku mazingira ya nje yakiwa sio safi wala salama kwa wale watumiaji wote wa bidhaa zinazohifadhiwa ndani yake zinazotokana na maziwa.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali hasa za maziwa limefunguliwa na mfugaji ameyaleta kwenye madumu, ambayo yamepangwa vizuri tayari kwa kuwauzia wateja wote wanaooyahitaji hasa wale wanaoenda kuyapikia chai ya asubuhi.

Muonekano wa nje wa duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, huku wateja wameegesha magari yao na kuingia ndani kujipatia huduma ambazo wamezifuata.

Majokofu mawili, moja kubwa lenye milango miwili ambalo zinahifadhiwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, huku lenye mlango mmoja yakiwa yamewekwa madumu yenye lita tano kwa ajili ya wateja wote wanaonunua kwa jumla.

Jokofu ambalo hutumika kuhifadhia bidhaa mbalimbali hasa zinazotokana na maziwa, likiwa limeegeshwa nje huku mazingira yakiwa ni machafu na sio salama kwa watu wote ambawo huzitumia huduma hizi.

Jokofu la kisasa ambalo limepambwa kwa rangi nzuri nyeupe na bluu limewekwa nje ya chumba, ili kila anayefika na uhitaji wa bidhaa zinazotokana na maziwa aweze kujihudumia mwenyewe na kwenda ndani kulipa.

Jokofu kubwa lenye milango miwili limesimamishwa nje ya chumba ambalo kando na kutumika kuhifadhia bidhaa za maziwa, pia mteja ana uwezo wa kufika na kujipatia huduma yeye mwenyewe.

Nje ya kibanda ambacho kinauza bidhaa mbalimbali hasa zinazotokana na maziwa ya ng'ombe, mbuzi au kondoo, amesimama mwanaume na mwanamke baada ya kupatiwa huduma, wanaendelea na stori tofautitofauti.

Wanaume kwa wanawake ambao ni wapenzi wa bidhaa zinazotokana na maziwa, wamefika dukani wakiwa wamepanga mstari, huku wakimsubiria muuzaji ambaye amesimama mbele yao akiendelea kuwahudumia.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali hasa zinazotokana na maziwa, limefunguliwa na wateja mbalimbali wanaendelea kuingia ikiwa ni pamoja na mwendesha bodaboda ambaye ameiegesha barabarani na kwenda kujipatia huduma.

Kibanda kilichopo pembezoni mwa mji ambacho kinauza bidhaa mbalimbali zikiwepo zile zinazotokana na maziwa, kimefunguliwa na tayari mwanaume anayezipenda amefika, ili kujipatia moja kabla ya kuelekea kazini.

Jokofu ambalo limesimamishwa nje ya chumba lenye rangi tofauti tofauti pamoja na maandishi, yakielezea ndani zinahifadhiwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa kwa wale wote ambao ni wapenzi waweze kufika na kujipatia huduma zote.

Muonekano wa nje duka ambalo linauza bidhaa mbalimbali hasa zinazotokana na maziwa. Mlangoni yamewekwa maputo yakiashiria wanasherehekea miaka kadhaa yakuwepo kwenye biashara ambayo ni ya mafanikio makubwa.

Mwanamke ambaye ni mpambanaji na mjasiriamali mdogo, ameamka asubuhi na mapema, na kwenda kwa wafugaji wa ngo'mbe, na sasa ameyapata maziwa ambayo anayachuja, kuhakikisha hayana uchafu, ili wateja wake wanapofika aweze kuwapimia kwa haraka.

Mwanaume ambaye ni mjasiriamali mdogo amesimama kwa umakini huku akiwa na furaha tele na tabasamu zuri, huku mkono wake wa kuume ameshika moja ya jokofu, ambalo analitumia kuhifadhia bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa.

Majokofu mawili yamesimamishwa kando na ukuta yenye muonekano, rangi na ukubwa unaofanana, ambayo yanatumika kuhifadhia bidhaa mbalimbai hasa zinazotokana na maziwa, ziweze kupata ubardi mzuri unaohitajika kwa wateja.

Majokofu mawili yamesimamishwa kando ya ukuta (moja ni dogo na lingine ni kubwa) yote yenye rangi nyeupe na ya bluu. Ndani zinahifadhiwa bidhaa zinazotokana na maziwa ili kupata ubaridi unaohitajika kwa walaji.

Samani za ndani zinauzwa dukani zikiwemo taa zenye rangi nzuri tofautitofauti, makochi aina ya sofa yenye vitambaa vya rangi kali, ambayo hasa hutumika maeneo kama ya hotelini.

Kitanda kilichosanifiwa na kuchongwa vizuri kwa kutumia mbao chenye sehemu mbili za kulala; ya chini na ya juu, kinauzwa. Na hususan hutumika maeneo ya shuleni ambapo wanapatika wanafunzi wengi.

Mwanaume mjasiriamali ,ambae anauza samani mbalimbali kama vile makochi aina ya sofa, tayali amezitengeneza na kuziweka dukani, ili kila anaeitaji aweze kupita kuchagua na kununua.

Kiwanda kidogo kinachotengeneza thamani mbalimbali hasa zile zinazotumia mbao, wafanyakazi wakiendelea na shughuli zao za kila siku huku wanafunzi wapya wakiwatazama kwa umakini ili kuweza kujifunza na kuupata ujuzi.

Samani mbalimbali zinauzwa, zikiwemo meza na viti vyake vilivyochongwa vizuri kwa kutumia mbao; ambazo zinatumika kwenye chakula kwa familia ambayo haizidi watu sita.

Mwanaume anaefanya kazi kwenye kiwanda kidogo kinachotengeneza samani kwa kutumia mbao, akiwa mwenye furaha tele wakati anaendelea na kazi ili kuhakikisha anatoa bidhaa nzuri zenye ubora wa hali ya juu.

Samani mbalimbali zinauzwa dukani, yakiwepo makochi aina ya sofa, zilizochongwa na kutengenezwa vizuri, huku vitambaa vyake vikiwa na rangi nzuri inayovutia, ambavyo vinamhitaji mtumiaji ambaye ni msafi wa hali ya juu.

Kitanda kilichosanifiwa na kuchongwa vizuri kwa kutumia mbao, chenye ukubwa wa tano kwa a sita kinauzwa, pembeni imeegeshwa pikipiki ambayo mtengenezaji huitumia kusafiria.

Kitanda ambacho kimesanifiwa na baadaye kutengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu, kwa kutumia mbao zinazopatikana nchini Tanzania, kimewekwa tayari kwa wanunuzi wote wanaotumia nyumbani na hata kwenye nyumba mbalimbali za wageni.

Samani za ndani zinauzwa dukani, ikiwa ni pamoja na meza ya miguu minne na stuli zake; zilizosanifiwa na kuchongwa vizuri kwa kutumia mbao. Rangi yake iliyopooza na kuzifanya ziwe nzuri na kuvutia.

Kitanda ambacho kimetengenzwa kwa kutumia maligafi za chuma pamoja na mbao, kimewekwa sokoni tayari ili kuwauzia wateja wote wanaokwenda kukitumia nyumbani na hata sehemu za kulala wageni.

Mwanaume mjasiriamali mdogo, wa kuchonga samani mbalimbali hasa kwa kutumia mbao yupo ofisini kwake anafanya shughuli za kila siku, pembeni wamesimama watu watatu wakiendelea na mazungumzo yao.

Watengenezaji wa samani mbalimbali wametengeneza kitanda kizuri kwa kutumia mbao, kina sehemu ya kulala ya juu na ya chini ambacho mara nyingi hutumiwa shule za mabweni kwa mabinti ambao wanalala chumba kimoja.

Samani zinauzwa ikiwani pamoja na makochi aina ya sofa bila kusahau meza kubwa yenye viti saba kuajili ya chakula cha nyumbani itakayofaa familia ambayo ina watu chini ya nane.

Kitanda kilichosanifiwa na kuchongwa kwa ustadi wa hali ya juu kwa kutumia mbao, tayari kwa matumizi hasa ya shule za wasichana wa sekondari. Ili kuweza kubana matumizi kwa kuwa vichache vinatumia sehemu mbili za kulala ya chini na ya juu.

Samani zinauzwa dukani, ikiwemo picha za ukutani, meza, makochi aina ya sofa, vyote vikiwa na tangazo limebandikwa juu yake, likielezea bei na punguzo ambalo limetolewa.

Dada mrembo amabaye ni muhudumu wa hoteli, akimletea mteja chakula alichokiagiza, wote wakiwa na furaha na tabasamu kubwa, lililojaa utukufu ndani yake.

Ndani ya hoteli baada ya wapishi kupika chakula kwenye usafi na ubora, sasa wamepakua kwenye sahani na kubeba mikononi mwao kuwapelekea wateja ambao waliwaagiza hapo mwanzoni.

Wahudumu wa hotelini wakiwa na tabasamu zuri wamesimama nyuma ya meza yao sehemu ya mapokezi, wakimsikiliza kwa umakini mwanamume ambaye amefika ili waweze kumpatia huduma anayoihitaji.

Ndani ya hoteli kukiwa kumepambwa na samani tofautitofauti ambazo zimetengenezwa kwa kutumia mbao nzuri, huku pembeni kukiwa na maandishi yanayoeleza yote ambayo yanapatikana, ili iwe rahisi kwa wateja kuwa na hayo maarifa.

Ndani ya eneo la mapokezi hotelini wamesimama wanaume watatu ambao wamefika kabla ya wahudumu, wakiendelea kusimuliana hadithi tofautitofauti huku wakingojea wafike na kuweza kupata huduma walizozifuata.

Mwanamke anayefanya kazi kwa bidii, tayari ameamka asubuhi na mapema na kufika sokoni. Baada ya kuzipanga bidhaa zake zote mezani, anaanza kwa sala na maombi ili baadaye biashara iweze kuwa nzuri na apate faida ya kutosha.

Bidhaa mbalimbali za vyakula vya nyumbani, mahotelini na hata kwenye migahawa; zinauzwa sokoni, zikiwa zimepangwa juu ya meza. Huku mwanamke mjasiriamali mdogo akiwa ameketi kwa furaha tele, akiwasubiria na kuwafurahia wateja wake.

Matunda mbalimbali yanauzwa sokoni huku mwanamume mfanyabiashara akiwa ameketi, huku ameshika taama wakati, ambao wateja walikuwa hawaonekani na muda unazidi kwenda jioni ikiwa inakaribia.

Nafaka zinauzwa sokoni ikiwa ni pamoja na mchele mzuri, ambao umewekwa kwenye magunia makubwa, huku bei ikiwa imeandikwa kwa kila mteja anayefika kutazama kabla ya kununua.

Mwanamke mjasiriamali baada ya kununua nyanya zake sokoni, sasa amezipanga kwenye meza barabarani mtaani anakoishi akiendelea kuwauzia majirani zake na watu tofautitofauti wanaopita.

Watu wakiwa ndani sokoni, wengine wamesimama wanasimuliana mambo mbalimbali huku wafanyabiashara nao wanaendelea kupanga bidhaa zao mezani na chini, ili kuhakikisha wanapofika wateja wanazikuta zipo tayari kuchagua na kurejea nyumbani.

Mwanamke mjasiriamali yupo sokoni ameketi chini amevaa kofia iliyofumwa kwa kutumia malighafi za kiasili, inayomkinga na juakali linalowaka huku akiendelea kupima mchele na kuuzia wateja wake.

Kando ya barabara iliyojengwa kwa kiwango cha lami. Zimeegeshwa bodaboda nyingi ambazo madereva wameingia ndani kwenye kibanda, ambacho kinatoa huduma za kifedha kama vile kutuma na kupokea.

Majengo yaliyosanifiwa na hujengwa vizuri kwa ubora na muonekano wa kisasa, yako tayari kwa ajili ya wale wote wanaotaka kununua au kukodisha kwa matumizi ya nyumbani au ofisi.

Jengo ambalo limesanifiwa na kujengwa kwa umakini na ubora na kwa kisasa, limesimamishwa imara likiwa na ghorofa zaidi ya mbili, tayari kwa wateja wote ambao wanapangisha au wale wanaonunua moja kwa moja na kumiliki.

Nguo zinauzwa dukani ndani ya jengo kubwa la biashara; zenye muonekano, ukubwa, na rangi tofautitofauti, ambazo zote zina punguzo kubwa la bei la hadi asilimia arobaini.

Nguo za wanaume zinauzwa dukani ndani ya jengo kubwa la biashara, zikiwemo: mashati, suruali za vitambaa, makoti ya suti vyote kumfanya aonekane mtanashati na anaevutia kila wakati.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa, ikiwa ni pamoja na sukari ambazo zimewekwa kwenye kifungashio cha bahasha, mikate ambayo utumika kwenye familia nyingi, kama kitafunwa cha chai asubuhi.

Ndani ya duka kubwa la kisasa vinapatikana pia vifaa mbalimbali vya nyumbani, kama vile vinavyotumika kuoka , kuchomea nyama na hata kupashia chakula wakati ambapo kimepata baridi.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, eneo maalumu ambalo limetengwa kwa ajili ya bidhaa za mbogamboga na matunda, vikiwa vyote vimepangiliwa kwenye mistari mizuri inayovutia, kila mteja ambaye anafika kukagua na baadaye kununua.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, eneo maalumu ambalo limetengwa kuwekwa bidhaa mbalimbali hasa vinywaji baridi kama vile soda na juisi, ambavyo vyote vimewekwa kwenye chupa la plastiki na maboksi.

Katika duka kubwa la kisasa eneo maalumu limetengwa kwa ajili ya bidhaa za wanawake, ikiwa ni pamoja na mafuta losheni tofautitofauti, zikiwa zimefungashwa kwenye vifungashio ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa, vikiwemo viatu vya wanawake, vile vya kiume pamoja na malapa, yenye ukubwa, muonekano tofautitofauti na rangi zinazovutia.